Hapa unaweza kuona pia pesa taslimu za kenya haya ni pesa za shillingi ishirini na pesa za shillingi kumi mapesa ni mingi.

Hapa kuna gari aina ya Toyota Hilux . Kuna mjamaa mmoja ambaye ako nyuma . Naweza kuangalia miti na kukua na mawingu . Pia unaweza kuangalia mimea mingine kama nyasi na vitu vingineo.

Hii ni gari la rangi ya jeupe ina plati ya KCM 707K magurudumu mawili yanaonekana na ni ya rangi ya jeusi. Unaweza kuangalia kioo moja imezushwa na pia unaweza kuangalia mimea.

Haya ni magari, moja unaeza kuona gari ya rangi ya nyeupe na kuna gari ya rangi ya jeusi na magari ya mekundu. Kwanza kuna watu ambao wamekaa hao wengine wakitembea. Kwenye usuri unaeza kuona miti, kuna mti mmoja ambao umeanguka.

Hii ni picha la bango ambayo unaweza kuangalia imeandikwa dial star three five two hash . Kuna mjamaa mmoja ambaye anaendesha gari . Gari hili kwenye dirisha unaweza kuangalia miti.

Hapa ni soko ya kuuza mboga . Naweza kuangalia mirenda , naweza kuangalia tangawizi, pia vitu vinavyokaa kama nyanya .

Hapa kuna gari aina ya Nissan na magurudumu mawili ambayo yanaonekana, ya rangi ya nyeusi, gari hii ni ya rangi ya kijani kibichi, unaweza kuona miti.

Hii ni bango ambalo limeandikwa currency, buying, selling kuna pesa ya kimarekani ya USD, Kuna ya Britain na mengineo. Bango hii unaweza kuangalia kuwa kwenye usuli ni ya rangi ya nyeupe.

Hapa kuna jamaa moja ambaye anahesabu pesa, kuna pesa ya hamsini, kuna pesa ya mia na kuna pesa ya mia mbili hapa. Jamaa huyo ako na meza ya rangi nyeusi.

Hapa ni mahali pa kuegesha magari. Tunaweza kuona bango kubwa ambalo limeandikwa jack lives matters na kuna chupa moja ya mvinyo ambayo imeandikwa Jack Daniels.

Hii ni duka la mpesa. Tunaweza kuangalia kreti, friji ya soda, tunaweza kuangalia lango ya samawati. Pia kuna viazi ambayo yanauzwa.

Hii ni bango imeandikwa Kenya Revenue Authority Authorized License .Bango hili Lina maandishi kadhaa. Maandishi haya yana mahali ambapo ni nyeusi . Bango hili

Hapa kuna mtu mmoja ambaye anapea mtu mwingine kifunguo la gari, nyuma yake unaweza kuangalia gari ya rangi ya nyekundu japo haionekani vizuri, mtu huyu hajafunga shati vizuri na amevalia suti ya rangi ya samawati.

Hapa naweza kuona muuzaji moja naye amepanga nguo zake kwenye wheelbarrow unaweza kuona mtu moja amevaa shati ya rangi ya nyekundu na ameangalia kando. Pia unaweza kuangalia watu wakichanganya wakitafuta nguo,

Hapa unaeza kuona mboga tofauti tofauti ,nyanya, pilipili, machungwa, ndoo ya rangi ya njano, hali kadhalika pia karoti.

Hili ni duka la kuuza maziwa, lina bango lililowekewa fresh milk kuna mtu mmoja ambaye ameshikilia jegi na kikombe, duka hili limeandikwa milk Atm .

Hapa ni jumba ambapo magari yameegeshwa na kuna watu ambao wanatembea, kuna ambao wanakagua magari, nyumba hili lina mataa mengi.

Hili ni duka la kuuza viatu, viatu hivi ni vya rangi tofauti tofauti. Ukuta umeandikwa darling your beautiful . Ukuta huu ni mkubwa na kuna jamaa ambaye anatembea.

Hapa Kuna magari ambayo yamewashwa, Kuna gari ya rangi ya samawati na ingine ya rangi ya jano. Jumba hili halina mabati ya kuangalia vyuma virefu .

Hii ni sokonla kuuza vyakula na mboga na ziko na pilipili ,kuna nguo ambazo zinauzwa na pia begi, tunaeza kuangalia vitunguu, avokado na pia wateja.

Hii ni duka, watu wanaeza kuona kreti za soda, unaeza kuona gurudumu la rangi ya nyeusi. Pia unaeza kuangalia lango la rangi ya samawati. Kwenye duka hii unaeza kuangalia bango la m-pesa. Pia duka hili linauza soda na maji kati ya vitu nyinginevyo.

Hii ni duka ambapo tunaweza kuangalia ni salon . Kuna mtu mmoja ambaye amekaa na kushikilia nywele. Kuna viti viwili ambavyo havijakaliwa. Pia kuna bango ambali limeandikwa beauty salon .

Kuna noti mbili, moja ya hamsini na ingine ambayo imeshikiliwa ni noti ya elfu moja. Noti ambayo iko juu imeshikiliwa ni ya rangi ya tahawiya na ambayo iko chini ndogo imewekwa kwenye meno.

Hii ni gari aina ya Toyota Nissan, imepakiwa, ina gurudumu ya rangi ya nyeusi na taa, na kwenye uzio unaweza kuona miti. Pia unaweza kuona.

Haya ni magari ambayo yameegeshwa, yamewasha mataa. Tunaweza kuona pleti za nchi ya Kenya kumaanisha ni za Kenya. Tunaweza kuona kuwa yameegeshwa kwenye nyumba moja ambayo imepakwa rangi jeupe. Magari haya haswa ni ya rangi jeusi.

Hii ni duka la kuuza mayai, kuna mayai mengi kwenye kreti , pia unaweza kuona kamba ya rangi ya njano na sahani kwenye kreti na kuna chumvi juu huko.

Hapa kuna mwuzaji gari na mteja. Mwuzaji gari amevaa suti ya rangi ya nyeusi. Gari hili ni la rangi ya jeupe. Kuna magari mawili.

Hii ni duka la M-pesa, alafu unaweza kuangalia mwanajamaa mmoja ambaye ana baiskeli anaiskuma, na kuna mtu mmoja ambaye amekaa chini. Duka hili ni za kuuza soda na vitu kadhaa. Lango moja limeandikwa M-pesa.

Hapa unaweza kuanglia mashine ya mchuuzi, ambapo unaweza kuangalia kuna mwavuli, ya rangi ya samawati. Kando na hayo unaweza kuangalia magari mawili, moja ya rangi ya jeupe, na ingine ya rangi ya kijivu.

Hii ni bango ama limeandikwa life insurance . Kuna picha moja ambayo kuna watu ambayo inaonekana ni familia. Kuna mama, baba na mtoto. Kando na hayo, bango hii imeandikwa namba mbili na barua pepe.

Hapa kuna noti kadhaa ya elfu moja ambayo imepewa mtu mwingine. Kuna meza chini au sakafu, unaweza kuangalia mashine.

Hapa kuna magari manne, moja ina logo ya Mercedes imeandikwa Motors . Hii ni jumba kubwa unaweza kuangalia mimea na maua.

Hii ni gari haina ya Nissan Toyota , inamagurudumu mawili inaonekana upande huu pia upande mwingine ambaye haionekani, imekaribia kwenye lango kuu ambao ni kubwa sana.

Hili ni soko la kuuza matunda, unaweza kuona nanasi, unaweza kuona tikiti maji na mahindi. Pia unaweza kuona kreti.

Hii ni pesa rasmi ya Kenya, na imeandikwa elfu moja, ni pesa kubwa kabisa. Ni pesa ambayo iko na mchoro wa bunge ya Kenya. Pesa hii ni ya rangi ya kahawia.

Haya ni pesa taslimu za pesa za kitambo. Pesa haya ni elfu moja na ina picha ya Mzee Jomo Kenyatta aliyestaafu. Pesa hayo ni ya rangi ya kikahawia.

Huu ni bango na ime andikwa Mayfair, Life is unpredictable, but your safety doesn't have to be. . Kuna ya kijana mdogo ambaye anaonekana ame anguka kutoka kwenye baiskeli, chini una weza kuona bendera za Kenya, Zambia, Tanzania, Rwanda, Uganda na DRC Congo.

Hii ni duka la kuuza viatu za kukimbia ama sketi kwa lugha ya kimombo. Ukiweza kuangalia viatu hivi ni vya rangi tofauti tofauti. Kuna gunia ya kubebea.

Hii ni soko ya kuuza matunda, unaweza kununua matunda kama machungwa, mananasi, tikiti maji, ndizi, na mengineo.

Hii ni bango la Kenya ports authority received revenue ,imeekwa mhuri ya kenya ports authority , African cotton industries kuendelea.

Haya ni noti ya shilingi mia tano ya kitambo ya kenya unaweza kuangalia jumba la bunge. Kwenye picha hizi unaweza kuangalia picha ya Jomo Kenyatta mstahafu

Hii ni duka ambayo ni ya Mpesa, naeza kuona bango kadhaa za Mpesa. Ina madirisha ambayo yamepakwa rangi ya kijani kibichi, na juu kumeandikwa available here .

Hii ni bango ambayo imeandikwa bima boda boda, kuna watu wawili ambao wamekalia boda boda, mmoja ni mteja mwingine ni mwendeshaji pikipiki, bango hili limeandikwa Get your boda boda insurance cover . Kwenye picha hii unaweza kuangalia maua, na pia nyasi, hali kadhalika unaweza kuangalia ukuta na miti.

Hili ni duka la M-pesa, ni duka la kuuza soda na vitu vingine kama mpira. Naeza kuangalia bango la Airtel. Kuna watu ambao wamekaa kwenye kiti.

Hii ni simu ambayo app ya M-pesa imefunguliwa, kuna watu kwenye picha ambao ni wawili, hii ni simu ya kulipia vitu, inaeza kuangalia kitanda kwenye usuli.

Hili ni jumba la kutengeneza magari. Kuna magari ya rangi ya njano hususan haya ni mabasi. Jumba hili lina dirisha huko juu kabisa.

Hii ni bango ambayo imeandikwa Jubilee Insuranace, na kuna mama mmoja ambaye anaonekana kufurahia, amepitia tabasamu, ameshikilia mikono. Tunaweza kuangalia kuwa alikuwa kwenye duka, la kuuza vitu.

Hawa ni watu ambao wanaonekana kutembea kwenye soko. Unaweza kuona wauzaji wakiwa wameeka vifaa vyao kwenye barabara. Unaweza kuona nyumba ambazo ni za mabati. Watu wamevaa nguo za rangi tofauti tofauti.

Hapa kuna magari ambayo yameegeshwa ,kuna nyumba moja kubwa ,wanza kwangalia nyayo ya stima, na pia kuna sakafu ya rangi ya kahawia.

Hapa magari yameegeshwa kuashiria kluwa yanauzwa au kwamba yameegeshwa tu. Tunaeza kuona mawingu na pia tunaweza kuona lami. Lami hii ni ya rangi ya jeusi.

Hapa kuna lori, ambayo inabeba gari ya rangi ya samawati. Ina magurudumu wawili. Tunaweza kuangalia uwanja una nyasi au mimea mingine, kwa uzuri pia unaweza kuangalia miti mingi sana.

Hapa kuna magari ambayo yameegeshwa, kuna magari za rangi ya jeupe, kuna magari za rangi ya jeusi, ximeweza kuangalia lahabu ya rangi ya kijani,

Hii ni soko la kuuza matunda, unaeza kuangalia matunda kama embe. Soko hii unaeza kuangalia miavuli na kuna watu ambao wanatembea. Pia kuna mtu ambaye amekaa chini.

Hii ni bango ambayo imeandikwa AAR insurance, bringing healthcare to your doorstep . Kuangalia mlango mmoja ambali limewekwa sanduku ambalo limeandikwa alama ya.

Hapa kuna duka ambayo imeandikwa Mount Kenya Milk Depot . Kuna jamaa wawili ambao wako kwenye dirisha wakishughulikiwa . Kuna mwanadada ambaye amesimama nje na kuna mmoja ambaye anatembea.

Hapa kuna mama mmoja ambaye anajaribu kudondoa. Unaweza kuagalia hili ni soko la kuuza matunda au mboga. Unaweza kuangalia vitunguu, vitunguu hoho, viazi na nyanya.

Hapa kuna jamaa mmoja ambaye anakagua gari, gari hili limefunguliwa kioo ya mbele na gari hili niya rangi ya jeusi, gari hili lipo kwenye jumba la kuhifadhi magari au kuegesha magari.

Hapa kuna bango, imeandikwa AMCCO ,kuna mtu mmoja ambaye anaonekana mgonjwa ameumia kwenye mkono. Pia kuna mwanadada mmoja ambaye anajaribu kumshikilia mkono, na kwenye bango hii amepeana namba.

Hii ni duka la kuuza unga, kuna magunia za mchele, pia unaeza kuona makreti za soda. Kuna bango moja ambalo limeandikwa M-PESA.

Hii ni bango ambayo imeandikwa Jubilee Health Insurance Cover bora Medical cover, Life Free Medical cover for your inpatient needs From as low as six thousand two hundred bob per annum benefit maternity care .

Hapa kuna gari aina ya land cruiser tx KDK. Gari hili ni la jeusi. Pia magurudumu zake ni la jeusi na kijivu. Tunaweza kuangalia mti na pia kuna majumba.

Hii ni risiti ambaye imeandikwa kar tax payment . Inamuhuru wa kcb bank , nao anaandika na kcb pekee.

Hapa kuna magari ambayo yameegeshwa, kando na hayo unaweza ona hema ambayo imewekwa juu kuashiria kuwa kulikuwa na sherehe, kuna watu ambao wanatembea. Kando na hayo unaweza kuangalia kuwa huu ni uwanja na kuna miti.

Hapa tunaeza kuona kadi ya visa, ambayo imewekwa kwenye mashine ambayo imeandikwa pesa pal, kunamaandishi ambayo yameweza kuekwa kwenye tarakilishi hii, kuna watu wawili, mmoja ameshikilia mashine hii na mmoja ameshikilia kadi.

Hii ni jengo mbili kati izi za majumba ambazo ziko kwenye hii jengo imefunguliwa, moja imefungwa kuna jamaa ambaye amesimama, kuna mlango ya samawati na dirisha mbili, kuna bango ambalo limeandikwa Amani general shop, Mang'u tomato dairy milk bar.

Hii ni soko la mitumba ambapo unapata watu wamevaa suruali nyeusi, nguo zimetapakaa unaona nguo nyekundu, nyeusi, kuna mama amevaa kitenge na kuna manguo nyingi hazijafunguliwa.

Hii ni bango ambayo limeandikwa house insurance . Unaweza kuona mtu ambaye amevaa suti na kwenye suti unaweza kuona nyumba ambapo mataa zimewashwa. Kwenye bango hili pia unaweza kuona Protect your dream home for twenty years without single premium . Jina la mtu huyu ni Ryan C. Smith.

Kuna watu wawili hawa wamevaa suti mmoja mwanaume na mwingine mwanamke ameshikilia karatasi. Mwanaume ana nywele ambayo yana mshito ,kwenye uzeli unaeza kuona gari na miti miwili.

Hili ni duka la mpesa ambayo inaonekana pia kuwa duka la kemia, kando yake ineaza mapango na namba yake ya empesa, kuona milango miwili ya rangi ya kibichi

Hii ni soko ya samaki, ambapo kando yake unaeza kuona sinia ambayo ikona mafuta, samaki enyewe ametayarishwa, kuna watu kadhaa kwenye usuli, na kando yake unaeza kuona trail .

Hii ni bango ya Jubilee Health Care Insurance . Kuna mama mmoja mjamzito ambaye amevaa nguo ya rangi ya nyekundu. Pande yake unaweza kuona, “ Cover Bora, Quality Hospital Cover Meets Affordability. ”

Kuna mtu mmoja anayetembeza skrini ya simu yake . Na Kuna mtu mwingine ambaye amevaa (sweater) jeusi ambaye ana noti ya mia mbili Ako na mlango ya rangi ya kijani kibichi.

Kuna mkusanyiko wa mapambo yenye shanga nyingi na rangi yanayofanana na yanayouzwa katika masoko ya kiafrika. Inaonekana kama duka au kibanda kinachouza vitu vya kifundi au vitu kama vile shanga, ikuku na mikufu.

Hii ni jumba la kuhifadhi magari. Tunaeza kuona magari aina ya BMW, kuna magari ya rangi ya samawati, na kuna magari meusi. Kando na hayo tunaeza kuona nyumba, miti na watu.

Kuna gari ya rangi ya kijifu ambayo imefunguliwa ambapo Kuna kifunguu ambayo imewekwa juu ya mlango kando kwenye uzuli unaeza kuona nyumba kubwa ya ghorofa.

Tunaona muuzaji akiuza maziwa . Juu yake tunaona kibango cha ( high rich clean milk products) likiwa kimechorwa ng'ombe na ( milk show ) tunaona karai mbili . Tunaona duka lenyewe , likiwa na matofali.

Haya ni magari, unaeza kuona magari, meusi, meupe, unaeza kuona manyumba, na pia kwenye uzuri, unaeza kuona mti.

Kuna gari aina ya Toyota Hilux ambayo imeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi na miti nyuma yake. Pia kuna mtu ambaye amesimama karibu na sehemu ya nyuma ya gari hilo. Gari hilo limesimama kwenye eneo ambayo kuna miti mirefu zaidi.

Hapa magari yameegeshwa, moja kati ya gari haya ni rangi ya samawati, unaweza kuangalia mtu ambaye anatembea kwenda kuendesha gari lake, na kwenye usuli unaweza kuangalia wahudumu ambao wamevalia aproni, unaweza kuangalia miti na nyasi.

Hii ni soko ambalo inaonekana kuuza vitu za kiasili, linauza mashanga, leso, sinia, na pia unaweza kuona mama ambaye anakalia kiti.

Hapa unaweza kuona ofisi za Hyundai ambapo unapata magari zimeegeshwa. Moja kati ya gari hiyo ya nyeusi iko na logo ya , Hyundai ya H . Na pia kwenye kusudi unaweza kuona mwangaza. Kuna mtu mmoja ambaye anatembea.

Hii ni bango la wanaboda boda. Hii ni bango la insurance ya pikipiki. Imeandikwa One Year TPO . Kumaanisha insurance ya mwaka mmoja ni elfu nne na ni ya miezi sita ni elfu ishirini na tano.

Hii ni soko la viatu, hususan sapatu. Kuna mtu mmoja ambaye ameshikilia kibao kwenye shughuli za kuona wahudumiwa. Naweza kuona kibanda ambayo ina mabati.

Haya ni magari ambayo yameegeshwa, kumaanisha kuwa yanakaa kuwa yanauzwa. Juu yake unaweza kuangalia mataa, na pia unaweza kuangalia mti ambayo imewekwa mataa, nyuma yake unaweza kuangalia bango ambalo limeandikwa.

Hii ni gari ambayo imeegeshwa, na ni kati ya moja ambayo imeegeshwa hapa, ni gari ya rangi jeusi imepakiwa na halijaendeshwa.

Hii ni nyumba ya kuegesha magari. Nyumba hii ni la vioo. Magari haya kuna magari ya rangi ya nyeusi, nyeupe na rangi ya samawati. Kwenye usudi unaweza kuona mimea ama maua.

Hapa kuna mhudumu mmoja, ambaye anauza maziwa aneza angalia mashini ya maziwa ambaye, imeandikwa reke tm ya rangi ya jeusi, pia amefunga kichwa.

Haya ni nguo ya mitumba ambayo hayajafunguliwa, manguo haya ni ya rangi tofauti tofauti, kuna nguo chini na kuna nguo juu. Unaweza kuona kutoa rangi ya jeupe.

Hii ni simu ambayo app mpesa imefumguliwa ya kulipa pesa na mtu ambaye anajaribu kutumia mtu ,alawas yako unaangalia nkama yanga juzi.

Hii ni ofisi za kuuza maziwa, unaweza kuona bango, ukuta ambao umejengwa na matofali, kando na hayo unaweza kuona bango ambalo imeandikwa Milk ATM na pia unaweza kuona ng'ombe.

Hii ni bango la NTSA ambao umendikwa National Transport and Safety Authority , invoice paid . Pia unaeza kuona payment made by Ecitizen . Majina ya huyu mtu ni Dan Oyuga Ali.

Hii ni soko la hewa ambapo unaona matunda ya machungwa, mipapai na apple . Hapa unaweza kuona jamaa mmoja ambaye anaonekana kuhangaika. Amevaa saa na kofia. Pia amevaa shati ya samawati. Kwenye usuli unaweza kuona mtu mmoja akiuzia mtu vitu.

Hii ni gari haina ya nissan, ambayo ni ya rangi ya kijivu, imeweza kuona gurudumu ya rangi ya nyeuzi. Kwenye usudi unaweza kuona viti na unaweza kuona mti wa stima, hali kadhalika unaweza kuona manyumba.

Hii ni soko ya chakula pekee, hapa naweza kuona viazi karoti na pia pilipili hoho. Kwenye usuli naweza kuona magunia ambapo yanaonekana lingine kuwa hilo vitu na zingine ziko na mizigo.

Hii ni soko ambaye naona matunda, naweza kuona matunda ya machungwa, avocado, kuna mtu mmoja ambaye anaonekana kuona chini na ameshika tama ana saa, kuna ndizi ambazo zimeekwa juu na kuna mzee mmoja ambaye amevaa shati kwenye uvuli.

Hii ni duka la Mpesa ambapo unaweza kuona crate za cocacola. Kuna mhudumiwa mmoja ambaye amevalia cocacola. Kuna meza hapo nje. Unaezakuona bango ambalo limeandikwa Atah shop.